Dawa imewekwa katika chupa nne. Ya kwanza imeandikwa New Chapter Fermented Vitamin D three . Ya pili imeandikwa Live Extension Bone Restore with Vitamin K two . Ya tatu imeandikwa Here Comes The Sun . Ya nne imeandikwa Mega Food Vitamin D three .

Daktari yuko kwenye kibanda amevaa barakoa na gauni ya rangi ya samawati anaangalia dawa ambayo ameshika kwa mkono wa kushoto na kushika sindano kwa mkono wa kulia nyuma yake kuna watu .

Mwanafunzi yuko kwenye maabala, ana nywele ndefu, amevalia miwani na barakoa, anafanya jaribio kwenye maabala, amevalia koti la maabala na nyuma yake kuna wanafunzi wengine.

Ukutani kuna bango la jina la kliniki na saa upande wa kushoto. Meza mapokezi imebandikwa matangazo mbalimbali ikiwa ni moja na taarifa za malipo kwa njia ya Easypay, Visa na Mastercard pamoja na nambari za simu na mawasiliano. Kuna pia maandishi makubwa yanayosema reception mazingira ya ofisi yanaonekana kuwa safi na ya kirafiki.

Choo ambacho kina milangi miwili ya rangi ya samawati, kimejengwa na matofali na kuwekwa mabati. Nyuma yake kuna miti ya aina mbali mbali. Juu angani kuna mawingu ambayo yametanda kote.

Mwanaume ambaye amevalia suruali ndefu ya rangi nyeusi ana sukuma mwingine aliyekwenye pikipiki ambayo imebeba vibuyu za rangi ya manjano ili kupiata katika barabara ambayo imefurika.

Daktari wa kutibu macho yuko hospitalini, amevalia barakoa na shati ya rangi nyeupe yenye mikono mirefu, anatumia mashine ya kupima macho kushughulikia mwanamke ambaye ameketi mbele yake.

Daktari ambaye amevalia kofia ya wauguzi, miwani na barakoa amebeba mtoto mchanga ambaye analia. Daktari anaonekana kumbembeleza ili awache kulia.

Wanafunzi watatu wako kwenye eneo la kunawa mikono, wote wamevaa shati za rangi ya manjano na suruali ndefu za rangi ya samawati, wote wamevaa barakoa na mmoja amebeba mfuko wa kubebea vitabu.

Wahudumu wawili wa kemikali wako kwenye kiwanda, wamevalia ovaroli za rangi ya manjano, mmoja amebeba kibuyu cha rangi ya samawati na mwingine amebeba kifuniko cha mtungi cha rangi nyeusi.

Hii ni choo ya umma imeandikwa Public Toilet imepakwa rangi ya manjano na ya kijani. Mwanaume ambaye amevalia chepeo ya rangi nyeupe anaelekea kwenye choo hii, kando yake kuna mwavuli wa rangi nyekundu.

Wanafunzi wa kike wako darasani. Wamevaa gown la rangi ya samawati ambalo lina koja za rangi ya waridi. Mwalimu wao amesimama mbele ya darasa amevaa barakoa.

Mkulima yuko shambani, ananyumyuzia mahindi dawa anatumia pumpu ya kunyunyiza dawa ya rangi ya manjano nyuma yake kuna mtungi wa maji amevaa glovu za rangi nyekundu.